Mfanyikazi wa afya au viwandani aliyevaa koti jeupe ya maabara, kofia ya usalama na barakoa.

Mtu akishikilia kidonge kimoja cha rangi ya mchungwa mkononi, huku mkono mwingine, ukishikilia chupa ya dawa lililoandikwa...

Mama mwenye tabasamu akiwa amekaa na mtoto mdogo mikononi wake. Huku mtoa huduma wa afya akiwa anamhudumia mtoto huyu.

Madaktari na wauguzi waliovaa mavazi ya upasuaji wakiwa kwenye chumba cha upasuaji. Wanaonekana wakiwa wanafanya.

Mwanamke, mtaalumu wa afya na wanadaktari au muuguzi akiwa anahudumia mtoto mchanga au mtoto mdogo.

Chupa ndogo yenye kofia nyekundu iliyoandikwa URINE SAMPLE INFECTION MICROBIOLOGY ikionyesha sampuli ya mkojo.

Nyumba ya jadi iliyojengwa kwa nyasi na akiwa katika eneo la kame lenye mchanga mwingine na vichaka.

Mtu aliyevaa nguo za kinga za rangi ya njano na barakoa akiwa anachukua sampuli au kuangalia usawa wa ng'ombe.

Kifursushi cha chanjo cha TRESIVAC ambacho ni chanjo ya kuzuia magonjwa matatu measles , surua, mumps na truples .

Mtu aliyevaa mavazi maalumu ya kujikinga akinyunyiza dawa shambani kwa kutumia kifaa cha kunyunyizia kilicho bebwa mgongoni anaonekana akipulizia.

Mhudumu wa afya akimpatia mtoto chanjo au sindano kwenye mkono, huku mama wa mtoto akiwa karibu kushikilia mtoto.

Sadunku la dawa ya maumivu aina ya Epc pain cream yenye nguvu mara mbili dawa hii hutumiwa kupunguza maumivu kwa kutumia .

Timu ya madaktari watatu waliovaa mavazi ya upasuaji na barakoa wakifanya upasuaji ndani ya chumba cha upasuaji, wanahudumia mgonjwa ambaye.

Chupa ndogo ya chanjo ya homa ya majano iliyoshikwa na glovu ya kijani ni sindano ikiwa karibu na chupa.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa kwenye kliniki ya meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha matibabu huku daktari akiwa amevaa gloves na barakoa.

Dawa ya iron chelate kutoka ina capsuli sixty inasaidia kupunguza uchafu na kuchoka.

Mtu akionyesha matumizi ya choo ya kisasa au mfano wa mfumo wa usafi wa mazingira mbele ya ardhi.

Daktari wa meno anafanyia uchunguzi wa meno kwa mgonjwa aliyekaa kweye kiti cha daktari wa meno daktari amevaa, suti na kitabu na barakoa.

Mtu mmoja amesimama katikati ya mabaki ya majengo yaliyo haribiwa , iliyoonyesha mazingira ya uharibifu mkubwa.

Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kijani kibichi akisimama katika eneo lenye udongo mwekundu na miti midigo inaonekana ni eneo la...

Daktari wa macho akiwa anamhudumia mgonjwa wake kwa kutumia kifaa maalum cha kompyuta chake. Mgonjwa ameketi kwa kiti cha daktari.

Muuguzi au mfanyikazi wa afya akiwa amevaa sare ya hospitali na gloves akimshika mtoto chango aliyevalishwa nguo za.

Watu waliovaa barakoa wakiwa kwenye eneo la kusubiria au kupata huduma pengine hospitalini au kwenye kituo cha kusajili.

Kikundi cha watu waliovaa mavazi ya kitaalamu wakihudhuria mafunzo au maelekezo ya vitendo nje ya jengo.

Kundi kubwa la watu wakiwa wanakusanyika pembeni mwa mto au kupuko kilichojaa maji machafu na majanga .

Tokeo la utoaji wa huduma za afya hasa ukaguzi wa maskio. Watu wawili waliovaa mashati meupe yenye maneno.

Wakipuuliza dawa au mbolea kwenye mashamba zao mtu huyu amevaa koti na hoodie kwa ajili ya kujikinga na madini au kemikali anazotumia, mazao yanayopandwa ni mstari mzuri unaoonyesha upangaji wa shamba.

Mtu akiwa amevaa nguo za kinga za aina ya PPE pamoja na gloves za kijani na barakoa yenye kinga.

Bidhaa za dawa za kienyeji zinazojulikana kama mtiki na mkoko, kila chupa ya mitiki ina rangi ya violeti na vifuniko wa vijane.

Mwanamke aliyevaa sare ya afya labda mhudumu wa jamii akiwa ameketi ndani ya chumba pamoja na mama mwengine wanaonekana kuwa jadili jamii.

Mgonjwa amelala kitandani akiwa anapokea huduma za matibabu na watu wawili wanaweza kuwa wauguzi au madaktari.

Daktari au mfanyakazi wa afya akiwa katika mazungumzo na mgonjwa au mteja. Daktari huyu anavaa suti ya utafita.

Daktari wa meno akiwa kazini akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu ya meno. Daktari amevaa glovu na barakoa kwa ajili ya usafi.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevalia koti la hospitali, barakoa na kofia ya plastiki ya rangi ya buluu ako kazini akifunga.

Kundi kubwa la watu wakiwa wamekaa nje na kuonyesha mikono yao juu. Wengi wakiwa wamevaa barakoa za uso.

Chanjo ya polio na sindano , inaashiria huduma za afya hasa chanjo za kinga ya mgonjwa kama polio.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga akiwa shambani akinyunyiza dawa kwenye mimea ana kibomba cha kunyunyiza.

Mwanaume akiwa anatumia kifaa cha kusikiliza sikio cha mwanamke labda ana daktari au mfanyikazi wa afya.

Mtu akinyoa mtu mwingine nywele kwa kutumia kifaa cha chuma chenye ncha mbili ambacho ni aina ya kifaa cha jadi.

Mhudumu wa afya anamhudumia mtoto aliyewekwa katika kabati mtoto huyu anaonekana kuwa.

watu wawili waliovaa barakoa na mavazi meupe ya afya wakiwa wanapatia huduma ya kunawa mikono kwa kutumia maji na sabuni.

Mtu mmoja akiwa ndani ya ziwa aliyobeba mzigo mbalimbali kama magodoro, magunia na mabegi. Mtu huyu amevaa koti jekundu.

Mfanyakazi wa afya akiwa amevalia barakoa, mshipi mkononi, akijadilia kutoa chanjo, inaonekana ni sehemu ya hospitalini.

Mwanamke akiwa amevalia barakoa na glasi anapokea sindano ya chanjo kutokana kwa muuguzi. Mwanamke amevaa shati la rangi ya chini.

Mtu akijaribu kupambana na nzige wengi walioko kwenye mimea. Hii ni onyesho la mlipuko wa nzige ambapo ni

Vyombo vya asili, vinavyotumika kuhifadhi au kutunza vitu mbalimbali, vinajihusisha maguuni.

Mtaalamu wa afya, labda ni muuguzi au daktari akiwa amevaa nguo za kinga, kofia ya kupambana na vimelea na barakoa.

Mzee amevalia barakoa akipokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa kulia kutokea kwa muuguzi. Mtu huyu anaonekana kufanya mtu wake...

Madaktari mawili wa meno wakiwa wanamhudumia mgonjwa katika kilingo ya meno. Wote wamevaa mavazi nyeupe.

Vazi la kijana kichwani akionyesha pakati ya vidozi cha hadithi akiwa anatazamwa.

Ni dawa ya miti shamba iitwayo Zaphenia Life imeekwa kwenye chupa nyeupe .

Mtu anayeonyeshana au kushona nguo. Anaonekana kuwa katika mazingira ya nyumbani au seminar ndogo ya ushonaji.

Mtu anayepata dose ya chanjo katika eneo a uma, afya ni muhimu kwa kila mtu na chanjo ni njia bora ya kujikinga na magonjwa.

Mabomba ya virutubisho vya afya hasa aina za Vitamin 3D na virutubisho vinavyohusiana na afya ya mifupa.

Msaidizi wa afya au muuguzi akimchunguza mtoto, mchanga ambayo ameketi kwenye mdomo wa mama yake.

Mama au mhudumu wa afya akiwa anatazama mtoto aliye kwenye hospitalini au kwenye ward ya mtoto.

Mgonjwa akiwa kwenye kitanda cha hospitalini akiwa amevalia mashini ya kupumulia. Mtu mwingine anaonekana kuwa muuguzi au daktari.

Daktari pamoja na wauguzi wakiwa chumbani kwa upasuaji, wakiendelea na operesheni ya kimatibabu.

Mikono ya mtu ikioshwa kwa sabuni na maji, kuna pofu ingine mikononi ikioshwa, mtu huyu anafuata hatua sahihi za usafi .

Wanawake ameketi akiwa anapokea chanjo kutoka kwa muuguzi aliyesimama mbele yake mtu mwingine amesimama kando ya.

Maandharia ya eneo kavu lenye miamba nyingi na changa meusi. Kati ya maandharia hiyo kuna mti mmoja kubwa.

Chupa ya dawa ikiwa juu ya meza nyeusi, chupa hio ni ya plastiki yenye rangi ya kijani na kifuniko nyeupe.

Mama akiwa ameshika mtoto mchanga kwenye mikono yake akiwa ameketi, huku muugizi akiwa amesimama mbele yake.

Chupa ndogo za dawa ya chanjo ya suruwa naRubella. Chupa yanayo na maandishi yanayoeleza ni chupa ya dozi moja.

Sindano cha chupa ya chanjo ya MMR ambayo hutumiwa kinga dhidi ya magonjwa ya surua, mafua ya nzizi na rubela. Hii ni picha ya sindano na chupa ya janjo ya MMR inayotumiwa kuzuia magonjwa hatari ya surua.

Bidhaa za afya zinazouziwa kwenye duka au soko zikiwa zimewekwa mezani. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa zi...

Kuna daktari wawili wa meno wakimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha kliniki ya meno. Wamevaa mavazi ya hosipitalini.

Kikundi cha watu waliovalia sare za buluu wakibeba vifaa kama masanduku yakupigia kura.

Daktari au muuguzi anamchunguza mtoto mchanga aliyebebwa na mama yake ,muuguzi anaonekana .

Watu wawili wakiwa wamevaa mavazi ya kujikinga na kemikali wakimimika duto hatari kutoka kwenye container .

Mtu mmoja akimbeba mtu mwingine akiwa amevaa koti la rangi ya njano, wakitoka mto au sehemu ya maji.

Chanjo ya MMR measles mumps and rubella virusi, pamoja na habari muhimu kuhusu chanjo hiyo. Hii ni chanjo ya kuzuia magonjwa.

Kundi kubwa la nzige waliovamia mmea wa mahindi. Nzige huo wameshikia kwenye majani na sehemu.

Zoezi la chanjo, hapo kuna mzee anapewa sindano na mhudumu wa afya aliyevalia mavazi meupe. Wote wamevaa barakoa.

Ndonge cha vidonge vya mafuta ya samaki. fish oil cap . kwenye karatasi ya plastic . kando kuna thermometer .

Mtu alliyesimama kwenye tope au sehemu ya uchafu akijitingia na kuangalia kuelekea jengo lililoharibika.

Ngamia aliyelala chini kwenye ardhi ya jangwa akibeba mzigo mgongoni. Inawezekana ngamia huyu amechoka sana.

Ajali ya lori lililozama kando ya barabara ambayo imejaa maji mingi kutokana na mvua au mafuriko. Watu wawili wanaonekana wakitembea kando ya barabara.

Aliyevaa mavazi ya kujikinga akinyunyiza dawa kwenye mimea shambani. Anaonekana kuwa mkulima au mfanyikazi wa kilimo.

Daktari akiwa ndani ya chupa cha ogonjwa hospitalini akiwa ameshika au anaonyesha kifaa kinachofanyika.

Mkondo wa nyingi za ikiwa zilizojaa unga wa rangi ya njano, mekundu, machanganyiko. Chupa hizo zimefungwa kwa vichwa vya chuma.

Ajali ya gari kubwa la mafuta lililozama na kuwaka moto iko na moshi mingi kutokana na watu wengi wamesimama karibu wakitazama au kusaidia.

Magari aina ya tuktuk yakipita kwenye barabara lililojaa maji kutokana na mafuriko, kuna mtu mmoja kwenye pikipiki akiwa amevaa shuka nyekundu.

Mtu anapokea dosi ya chanjo kutoka kwa mtu mhuduma wa afya aliyevaa vya kinga kama barakoa na ngauni la kinga.

Mzungumzaji akifanya mafuzo au elim mbele ya kundi la watu hivyo kategoria inayofaa ni education kuna vitu kama darasa.

Tuktuks na mtu mmoja akiwa amebeba mwavulia wakipita kwenye barabara ambayo imejaa maji kutokana na mafuriko au mvua kubwa

Sindano na dosi za chanjo za muscle bumps, rubela, virusi ambazo hutumiwa kuzuia magonjwa suruwa.

Dawa ya asili inayotumika kwa faida mbalimbali za kiafya. Imewekwa kwenye chupa ya plastiki ya rangi ya manjano na kijani ikiwa na picha ya mti wa muarubaini.

Dawa mbalimbali za kinga au tiba zilizowekwa wenye arakila . Dawa ipo katika chupa ya.

Chupa ya dawa ya Bruefen . Hii Bruefen ni dawa inayotumiwa kupunguza maumivu, kudunga uvimbe na homa.

Mtu wa huduma ya afya kufanyia matibabu mgonjwa aliyelala kitandani kwenye bango nyuma kuna .

Mtu akipulizia dawa za kuua wadudu au mbolea kwenye shamba la nje. Hii ni shughuli ya kilimo inayosaidia kulinda mazao.

Daktari wa meno akiwa anatoa huduma ya matibabu ya meno akiwa na mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha kliniki ya meno.

Kifurushi cha virutubisho vya lishe kutokana na kampuni iitwayo Planet Three pamoja na vidonge vya rangi mbalimbali na glasi ya maji. Hii inaonyesha.

Mtu akimchanja mtu mwingine jambo linalohusiana na afya. Hivyo kategoria inayofaa ni health . Kuna mtoto mwingine.

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa katika kliniki ya meno. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na amevaa miwani ya kinga huku daktari akiwa amevaa mavazi ya kitaluma.

mafuriko kwenye mtaa wa mabada. inaonyesha watu wawili wakitembea kwenye maji ya mafuriko karibu na nyumbani.

Mtu akishika mifuko midogo ya vidonge, na unga, pamoja na chupa ya dawa, vidonge viko katika mifuko ya plastiki.

Vidonge vya chanjo ya mzito wa mumps na rubella ambayo hutumika kinga dhidi ya magonjwa ya mzio kama vile mashika ambayo ya mdomo.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama akiwa ameketi kando ya kitanda cha hospitali ambapo

Muuguzi anauguza mkono wa mgonjwa, labda anaandaa sindano au kufanya uchunguzi wa awali, mgonjwa ana suruali ya maua.

Mtu aliyeshika kizima moto fire extinguisher akizima moto uliowekwa ndani ya ndoo au chumbo maalumu.

Kundi la wauguzi wa kitao cha watoto katika mazingira ya kiliniki au kituo cha afya. Wauguzi wamevalia sare za hospitali.

Daktari au wataalumu wa afya akiwa anahudumia mtoto chanjo katika kituo cha fya. Jambo amablo linaonekana ni.

Chupa ya vidonge vya lishe ya madini ya chuma kutoka kampuni ya Country Life . Bidhaa hii inaitwa Easy Iron twenty milligram . Imetungazwa kwa.

Mwanamke wa kutoa huduma ya afya akiwa amebeba sindano na kipimo cha chanjo mkononi wake .

Duka ndogo la kienyeji linalouzwa vinywaji na bidhaa mbalimbali ndani ya chombo cha plastiki na chupa za kioo.

Watoto wawili wakitumia chamba cha kuosha mikono kilichowekwa kwenye sehemu ya wazi labda shuleni au kituo cha afya.

Kifurushi cha chanjo ya homa ya manjano na pai chanjo hii hutumika kuzuia ugonjwa wa homa.

Watu wawili wakiwa wamesimama mbele ya nyumba ya gari la kisasa la aina ya van . Watu hao wamevaa barakoa za usalama.

Daktari au mtaalamu wa afya akiwa anafanya taratibu za tiba au upasuaji mdogo kwa mgonjwa.

Sehemu ya mapokezi katika kilingi ya meno. Unaona mwanamke anayetabasamu akiwa.

Daktari wa macho akifanya uchunguzi wa jicho la mgonjwa kwa kutumia kifaa maalum cha kupima macho.

Watoto wawili wakiwa wanachota maji kutoka sehemu yenye uchafu na taka nyingi. Maji hayo inaonekana kuwa mchafu na haifai kwa matumizi.

Mafuriko makubwa ambayo yamefanya maji kufikia paa za nyumba katika eneo fulani la makazi. Inaonyesha hali mbaya ya mafuriko.

Mtu akiwa amevaa maski na sare ya kazi anafanya usafi wa mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye chombo kilicho juu ya siniki ndoo.

Mtu aliyekunja kofia ya rangi nyeupe na kuvaa barakoa na kinga za mikononi akiwa anafanya zoezi la kupuliza dawa au sehemu nyingi.

Mtaalumu wa afya akimsaidia mgonjwa katika mazoezi ya kurudisha uwezo wa mwili. Jambo ambayo.

Mhudumu wa afya. Akiwa ameketi mezani. Akiwa amevaa barakoa na mavazi ya kazi. Mbele yake kuna chupa ya dawa ya kuto keza mikono.

Chupa mbalimbali ya virutubisho vya vitamin D3 kutoka chupa tofauti kama nordic naturals .

Mtaalamu wa afya mtulia chanjo cha mtoto mchanga aliyekatika mkono wa mama yake hali hii inaonyesha umuhimu wa chanjo.

Eneo la hopsitali ya kaunti ya Ahero lililofurika maji maji yamejaa mbele ya jengo kuu ya hospitalini.

Vifurushi vya chanjo ya Zyvac MMR ambayo ni chanjo dhidi ya magonjwa ya surua, mfano ya ...

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga PPE akiwa ndani ya nyumbani au ofisi akifanya shughuli ya kunyunyuzia dawa.

Mtoto mwenye ngozi yenye madowa au mchubuko hasa kwenye mikono na miguu, inaonekana kuwa mtoto huyu ana...

Kundi la watu wakiwemo viongozi na wengine wa kimataifa wakizindua au kutembelea mradi wa maji. Kuna mitungi mingi ya plastiki.

Watu wanne waliyovaa mavazi ya kinga ya kijani mweupe wakiwa kwenye barabara ya lami au ya mkaa yenye mazingira ya ........

Mfuriko katika mtaa wa kazi. Maji yamejaa barabarani kati ya nyumbani na watu na watoto na mtu mzima.

Mtu aliyekaa kwenye kiti la plastiki akionyesha vidonge au dawa zilizo somwa kwenye chupa ya plastiki nyeupe.

Watoto wawili wanaume au wanawake wakiwa wamesimama mbele ya sehemu ya kuosha mikono, wote wamevaa barakoa na mavazi rangi ya njano.

Chupa ya virutubisho vya Vitamin D3 ambavyo ni vidonge vya mafuta ya samaki. Vidonge hii tumeumiwa kusaidia.

Mkono wa mtu akiweka au kushikilia vifurushi vya tisheti za kike. Vifurushi hivi vina rangi za buluu.

Chupa tatu za virutubisho vya calcium kutoka kwa chapa tofauti.

Mtaalamu wa afya, huenda ni muuguzo akiwa na barakoa akiangalia mtoto changa aliyekuwa kwenye mikono ya mama yake.

Watu wawili waliovaa barakoa wakifanya mazungumzo katika eneo lililojaa sanduku mengi ya mlo wa watoto.

Moto kubwa iliwaka katika eneo la msituni au shamba ambapo kukawa na miti midogo iliowashwa moto.

Sindano na chupa za chanjo mojawapo ikiwa na lable inayosema yellow fever chanjo ya homa.

Mtu amepewa dozi ya chanjo na muuguzi aliyevalia koti la kinga na barakoa mtu aliyepata chanjo.

Watoto wawili wanachota maji kutoka kwenye chanzo cha maji ambacho hakionekani kuwa safi. Maji yanayotoka kwenye pambo ndogo au.

Chupa ya dawa ya Vitamin D3 kutoka kampuni ya olympia, vitamin 3d ni muhimu kwa afya ya mifupa na meno na husaidia mwili.

Daktari wa meno akizungumza kwa furaha na mgonjwa akiwa ambaye ni msichana mdogo aliyekaa kwenye kiti ya daktari wa meno.

Mtu aliyevaa fulana ya rangi ya manjano na kubeba kifaa cha kunyunyuza mgongoni.

Chupa ya vidonge vya kuishi vinavyoitwa Iron plus kutoka doctor's recipes vidonge hivyo vina vitamin C, vitamin B6 .

Mama akiwa amekaa kwenye kiti cha hospitali akiwa na mtoto mchanga mkononi, inaonekana ni kipindi cha...

Dawa ya kuongeza madini ya chuma inayoitwa Ferrous. Kuna chupa ya plastiki yenye maandishi yanayoeleza kuwa ina.

Mtu mmoja, akiwa shambani, katikati ya kundi kubwa la nzige . Nzige hao wamerukana juu ya mimea.

Chupa tano za dawa zilizowekwa juu ya tray ya buluu. Chupa hizo zina majina ya dawa kama Rifampin , dawa zinazotumika kwa pamoja kutibu kifua.

Mtaalumu wa maabara akiwa kazini, ameketi mezani akiwa amevaa koti jeupe la maabara na gloves za blue .

Mwanaume akiwa natoa funzo kwa wanafunzi wengi waloketi darasani. Wanafunzi hao wamebeba karatasi.

Mkono wa mtu aliyeshika dawa mbalimbali. Kuna chupa mbili za plastiki zenye lebo zilizoandikwa pamoja na mfuko mdogo wa plastiki.

Mwanamke wawili wakichota maji kutoka kwenye shimo la asili, kwenye chango wanatumia vyombo kama mitungi .

Timu ya madaktari wa kazini katika chumba cha upasuaji wamevaa mavazi kinga ya upasuaji.

Mfanyakazi akiwa amevaa mavazi ya kujikinga pamoja na glovu, barakoa na vifaa ya kunyunyizia dawa akifanya kazi.

Mtu mmoja amekaa amevaa shati la kijana na ana barakoa mdomoni mtu mwingine amevaa vazi la blue na pia ana barakoa.

Muuguzi wa afya akipea mtoto chanjo. Daktari amevaa koti nyeupe na barakoa.

Daktari wa meno akiwa anachunguza au kutibu mgonjwa aliye kwenye kiti cha daktari wa meno huu mzungumzo akiwa kando yake.

Mhudumu wa afya labda daktari wa meno au mhudumu wa meno, akiwa anafanya usafi au maandalizi kwenye kiti cha.

Muuguzi wa kike akiwa amevalia sare za zambarau akiwa anamhudumia mtoto changa katika chumba cha wagonjwa au kituo cha afya.

Mtaalamu wa afya au wa maabara, akifanya kazi mezani, amevaa glovu na koti nyeupe akishughulikia vifaa kama vile sindano.

Mama mchanga akiwa amelala akimlisha mtoto wake wa umri mdogo kwa maziwa. Mama amevaa mavazi ya hospitali.

Mwanamke aliyevaa vesti ya buluu akiwa anazungumza na mwanamke mwingine aliyeketi kwenye kitanda ndani ya chumba kidogo.

Duka la kuuza bidhaa za asili, ikiwamo mimea, dawa za kienyeji na vyakula vya vilivyo bidhaa.

Mtu anaeshika chupa label imesemwa doctor Abilahe . Chupa hio inaonekana kuwa dawa ya miti shamba na rangi ya label ni manjano.

Mkono wa mtu aliyevaa saa ya mkononi, akiwa umeunganishwa na kifaa cha matibabu, au kipimo cha umeme kwenye mkono.

Mwanaume akiwa amekaa kwenye kiti akifanya kazi kwa mashini ya kuzuia maambuzi ambapo kuna mtoto mdogo aliyewekwa ndani.

Kuna dawa aina ya vidonge vilivyo kwenye kiburushi. Jina la dawa ni LUMEFEN ambayo ina viambato vya Artemether na Lumefantrine .

Chanjo ya dosi moja dhidi ya magonjwa ya surua, tumbitumbwi na Rubella, vifaa vinavyoonekana ni moja na.

Kuna mtu aliyevaa nguo za dhadi ya Afrika na kofia ya kichwani akisubiri kwenye foleni ya kuchukua maji kando yake.

Mwanamke mmoja anasaidia mtoto kuchota maji kwa kutumia chombo cha plastiki kwenye eno la mashamba.

Chanjo ya homa ya manjano inayoitwa Stamaril , pamoja na kifaa cha kufinya kabla ya kuitumia.

Mwanamke mmoja amekaa kwenye kiti akiwa ana mgongo nyuma na mwanamke mwingine amevalia barakoa na gloves .

Muuguzi au daktari wa kike akiwa amevaa sare ya kijani na gloves akiwa ame, mtu aliyefunikwa kabisa na blanketi.

Choo cha uma kilicho jengwa kwa kutumia mawe na matofali ikiwa na paa la rangi ya kijani na njano.

Tanki kubwa lililoko juu ya nguzo ndefu za chuma. Watu wawili wanaonekana wakiwa kwenye takwa la tanki hilo labda...

Kiti cha daktari imchanua sindano mwanamke aliyeketi kwenye kiti hichi. Jambo lililohusiana chanjo au matababu.

Sindano na sindano za chanjo za measles, mumps, rubella virusi. Chanjo hizo ni muhimu kwa kuzuia magonjwa ya surua, mchukubwa na rubela.

Mwanamke anayopokea chanjo kwenye kituo cha afya amevaa barakoa na ameketi huku akishika karatasi.

Daktari na wahudumu wa afya wakihudumia wagonjwa aliyeketi mezani katika vhumba cha afya. Wahudumu hao...

Watu wawili waliovaa mavazi maalum ya kujikinga wakiwa wanachukua kwa mitungu au mhudumu mkubwa ya kimlikia au raka.

Mtu anayeshikilia daftari au kadi ya matibabu kwa mkono moja na mkono ingine imeshikilia chupa ya dawa nyeupe.

Chombo cha dawa kilichoandikwa Ghudatun na chini ya kielezo kuna...

Kundi la watu waliovaa viatu vyenye rangi ya samawati na vazi la shati la kijani wakishika simu zao za mkononi.

Mwanamke aliyevaa mavazi nyeupe ya kazi na barakoa akionyesha kwa kutumia mashine ya kushonea.

Mtu aliyeva shati la bluu akiwa anamchunguzwa mtu mzee akiyekaa kwenye kiti. Watu wawili walio

Mama akiwa amevalia gauni la kulala, na mtu mwingine, labda baba au ndugu, akimshikia mtoto mchanga.

Mwanamke akiwa anasafisha mikono kwa kutumia maji kutoka kwenye visambaza maji chenye lebo za Roto na UNICEF.

Daktari akiwa anazungumza na mgonjwa kwenye mazingira ya kambi ya afya au kliniki ya muda, daktari amevaa koti nyeupe na kifaa cha kichwani.

Mtu akiwa kwenye kiti cha daktari wa meno akifanyiwa matibabu ya meno. Daktari wa meno aliyevaa gloves na mavazi ya upasuaji.

Meza nyekundu yenye dawa mbalimbali za aina za tofauti. Baadhi zao ndani ya chupa ndogo ndogo za plastiki za baadhi ni za glasi.

Daktari au mtaalumu wa afya akiwa ameketi na kuangalia kifaa kidogo mkononi wake. Amevaa suti ya daktari.

Mtu anayepata chanjo penye mkono wake ambapo mtoaji wa huduma ya afya anatumia kitamba kusafisha sehemu ya itakayotokewa sindano.

Daktari wa meno na uuguzi wake wakiwa kazini, wakiwa wametumia vifaa vya kinga kama barakoa, gloves, na mavazi ya kitaalamu.

Watu wawili waliovaa mavazi ya zamu ya kuzima moto wakikamiliana na moto mkubwa.

Barabara iliyoharibiwa vibaya na mafuriko sehemu kubwa ya barabara imekatika na kusombiwa na maji

Watu wawili waliovaa mavazi ya kazi ya ulinzi wakio wanachukua au kusafisha takataka zilizofinywa sehemu fulani ya mtaa au eneo la watu.

Dawa aina ya vidonge vinavyoitwa Azithromycin IP pia inajulikana kama Azibill . Dawa hii huitwa kutibu maambukizo.

Watu wawili waliovaa mavazi maalumu ya kinga ikiwa ni pamoja na glovsi , barakoa na sare za kujikinga .

Chupa ndogo nyeupe ya plastiki yenye mfuniko nyeupe ulioweka mhuri wa usalama. Sehemu ya chini ina label ya kijani.

Inaonyesha kipande cha dawa za asili au miti shamba kuna chupa mbalimbali zenye unga au majimaji tofauti ambazo huandika dawa.

Akisafishwa au kutibiwa mnyama na madaktari wawili wakiwa katika zilingo ya meno.

Mama mja mzito au mama mwenye mtoto mdogo akipokea chanjo au huduma ya afya, kutoka kwa mfanyikazi wa afya katika kliniki.

Mwanamke mwenye tabasamu akiwa ameshika vifa vya message au visi college , akiwa amevaa shati la kijifulini.

Wataalamu wa afya waliovaa mavazi ya kujikinga wakimhudumia mgonjwa aliyelala kitandani. Inaonekana wapo...

Wauguzi wawili wakiwa wanamhudumia mtoto mchanga ndani ya kifaa maalum cha kusaidia watoto waliozaliwa kabla ya wakati wao.

Virutubisho vya vitamini B3 vitatu tofauti katika chupa za plastiki. Hii inaonyesha aina mbalimbali za virutubisho vya vitamini.

Askari wawili watazama shughuli za uokoaji au ukarabati baada ya jengo kuanguka au kuangushwa kwa makusudi.

Watu wengi wakiwa wamekaa kwenye makalio ya hirokio mbili kwenye mto au bwawa lenye maji ya rangi ya kijivu

Chupa ya chanjo iliyoandikwa M-M-R pamoja na sindano iliyo tayari kwa matumizi. Hii ni chanjo ya kawaida.

Mtaalumu wa afya ya meno akiwa na anawashauria mgonjwa wake ambaye ni mwanamke aliyevaa hijab , mtaalumu huyu amevaa sare ya kikatibu.

Mwanamke wa jamii ya kabila la Samburu nchi Kenya wakiwa wamevaa mavazi ya jadi na mapambo ya shanga.

Vidonge vyeusi vyeupe vilivyo tapakaa kutoka chupa ya dawa iliyofunguliwa kando ya kipande cha kipimo cha dawa, labda kipimo cha.

Boxi ya dawa inayoita stamaril ambayo ni chanjo ya homa ya manjano. Chanjo hii hutumika kuzuia maambukizi ya virusi.

Daktari au mhudumu wa afya wakiwa anamhudumia mtoto mchanga aliyewekwa juu ya kitanda au meza ya hospitali. Karibu naye kuna mwanamke.

Chupa na vyombo vya plastiki vinavyoonyesha bidhaa mbalimbali za dawa au viturubishi. Kuna maandishi kwenye vyombo hivyo kama vile 'Deja', 'Nzegambi'.

Mtu akiwa amevaa mavazi ya kinga PPE ,na anafanya zoezi la kutokomeza buwa kwa kutumia mashini.

Kundi la watu waliovalia barakoa, wakiwemo maafisa wa polisi, na raia, wameshika mabokesi au.

Chumba cha hospitali ya watoto. Kuna vitanda vya wagonjwa wawili watoto, mmoja akiwa amelala. Unaona watu watatu wakiwa waliosimama karibu.

Tangazo la dawa ya kuondoa , maumivu ya kichwa , inaeleza kuwa dawa hii hutumiwa matatizo ya maumivu ya kichwa .

Basi kubwa lililokuwa limeanguka upande wakati wa mvua au mafuriko, huku maji yakifurika barabarani.

Muuguzi mwanamke akimtoa chanjo mtoto mchanga aliye kwenye mkono wa mama yake. Muuguzi amevaa koti la mahabara na...

Muuguzi akiwa anapatia mtoto chanjo kwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mtoto amekaa kwenye pamoja ya mama.

Kituo cha mahali ya maji kinachoitwa, BOYA WATER PROJECT . Kuna wanaume wawili wanaojaza maji kwenye mitungi ya plastiki ya rangi ya...

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa. Daktari huyo amevaa vifaa vya kinga kama glovu, maski na kofia ya upasuaji. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha matibabu.

Chupa ya chanjo ya M-M-R ama ambayo hulinda dhidi ya Surua, Matumbwitumbwi na Rubela. Chanjo hii hutolewa...

Wanawake watatu waliovaa mavazi ya kiasili wakikaa nje huenda wakishiriki shughuli ya kijadi au ya kitamaduni.

Sindano na chupa ya chanjo. Sindano hiyo inaonekana imeshikiliwa na mkono uliovalia glovu za plasiki au mpira. Jambo linaloashiria

Watu wawili waliovaa mavazi ya kitamaduni wakiwa wamesimama kwenye eneo kavu lenye ardhi ya udongo wa rangi ya..

Kundi la vijana wakishikilia mabango lenye ujumbe wa kusanyiri kuhusu usafi wa hedhi.

Daktari wa meno akimhudumia mgonjwa aliyeketi kwenye kiti cha matibabu. Daktari amevaa gloves , barakoa na mavazi...

Akiwa anahudumia mtoto mchanga hospitalini. Hii ni sehemu ya huduma za afya, hasa katika kitengo cha utunzaji wa watoto au internal care .

Mtoto mdogo akipokesha kinga cha kipimo ya mdomo ambapo daktari au mguzi anampa mtoto dozi ya chanjo.

Jengo lililoporomoka kabisa na watu kadha wakiwa mamekusanyika eneo hilo wakitangazana.

Daktari akimfanyia mgonjwa ukaguzi wa sikio inayoonekana ni katika kambi ya matibabu au kituo cha afya ambapo watu wana.